Waendeshaji baiskeli wawili wakiwa wamevalia kofia ngumu na mavazi yanayofanana. Wanaonekana wakiendesha baiskeli kwa kasi kana kwamba wako kwa mashindano. Pamoja na mwendo wao wa haraka, pembeni kuna miti na mimea ya majani mengi ikipita haraka machoni mwao. Maandhari yote inajaa msisimko na nguvu za ushindani.

Mfuko wa mnunuzi umejaa makaratasi ya manila ya rangi na ukubwa tofauti. Yamepangwa kwa umakini ili yaenee vizuri ndani. Makaratasi haya hutumika shuleni kwa shughuli za kielimu kama kutengeneza chati au kuchora juu yake.

Kitabu kimefunguliwa. Upande wa kushoto, kuna michoro ya watoto wakiosha nyuso zao, wakipiga mswaki na kukausha mikono kwa taulo. Chini kuna maswali ya uelewa wa kusoma. Upande wa kulia kuna mchoro wa duara lenye picha na nguo safi, taulo, mswaki na kioo cha nywele zikizungukwa na povu za sabuni.

Kitabu cha mwongozo cha CBC kwa wanafunzi wa darasa la pili kinaonekana kujikita katika shughuli za mazingira na maelezo yaliyorahisishwa. Kimechapishwa kwa rangi nyeupe na nyeusi na kina michoro mbalimbali kwenye ukurasa wa jalada lake.

Ubao kwenye mlango umeandikwa kwa jina la kimombo Welcome linalomaanisha karibu na kila herufi ina ujumbe wake. Wasema ukifika humo kusoma na kucheza na kufanya kazi kwa upamoja na kuwa na mawazo mazuri na kuheshimiana vyote vinakubalika na kutakikana.

Darasa lililojaa mwanga ina madirisha makubwa matatu yenye pazia yake imefunguliwa huku yakiruhusu mwanga kuingia kwa wingi ndani. Madawati mengi yamepangwa kwa mpangilio mzuri na sakafu imefunikwa kwa vigae vya rangi ya kahawia vinavyo toa muonekano safi na wakupendeza.

Bango hili lina maneno, cheza, jifunze, na ukue pamoja. Chini yake kuna michoro inayoonyesha hatua za kuinua, kutengeneza na kutumia mikono kwa shughuli mbali mbali.